Picha hii inaonyesha bima ambayo inaeza ikasimamia mtu ambaye unambeba kwa pikipiki lako. Unapolipia hii mteja wako anapopatwa na ajali inaeza ikamshughulikia.

Kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa katika sehemu hii. Vitu vinavyotoka kwa mkulima na vilevile na nguo. Sehemu hii inaonekana kuwa sokoni. Kuna ndizi, kuna paipai, machungwa, mahindi na vitu vingi kutoka kwa mkulima. Muuzaji anaweza kupata pato kutokana na kuuza vitu hivyo.

Hii inaonyesha bei ambayo inawekeza pesa ili kusaidia wakati wa msiba. Inaonekana kua unapowekeza pesa zako, siku za usoni utahitaji. Watakupea ili wakusaidie kutokana na matukio ambayo utakua umekabiliana nayo. Unapoekeza pesa hizo kidogo kidogo, itakusaidia baadae.

Kuna magari aina aina ambayo imepakiwa katika maeneo haya. Maeneo haya yanaeonekana kuwa safi. Kuna jengo kubwa nyuma yake ambayo imezingirwa vizuri na waya wa umeme. Unaonekana kuwa na ulinzi mwema kwani wizi haiwezi ikapatikana katika sehemu hii.

Hii ni bima ambayo inashughulikia watu nyumbani. Inashughulikia vitu vingi kama vile moto, wizi na vitu nyingi zinazotokana na nyaya za stima. Unapolipa bima hii unaweza ukashughulikiwa unapo patwa na tatizo fulani kutokana na nyumba yako.

Chumba hili ni chumba cha mpesa unapotembelea chomba hiki u awesza kutoka simuni mwako ama unaweza ukaweke pesa ndani simu Yako hili ueze kulipia vitu ambavyo utaitaji kulipia Kwa kutumia simu ya mkono.

Huku wanauza viatu vya aina nyingi. Muuzaji amepanga viatu vyake ili kuweza kuuza kwa bei ambayo inampea faida. Muuzaji huyo amepanga viatu vyake, kuanzia ya mtoto mdogo hadi ya mtu mzima. Anaweza akapata faida nyingi kutokana na uuzaji wa viatu hivi.

Sehemu hii ni sehemu ya kuuzia vitu vya kiasili. Kuna begi tofauti tofauti ambayo yametengenezwa kwa shanga. Kuna shanga za kuvaliwa shingoni vile vile ambazo zimerembeshwa na kurembeka. Inaonyesha kuwa mtu huyu anauza vitu hivyo kwani vinapendeza.

Picha hii inaonyesha magari ambayo yanasafirishwa na trailer . Trailer hiyo inasafirisha magari hayo kwenda kwa muuzaji ama wanaomiliki magari hayo. Magari hayo yanaonekana kuwa ni mapya, hayajatumika. Huenda zinapelekwa maeneo ambayo wanauzia magari. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi na kuonekana kuwa inalindwa.

Hapa ni maeneo ya kuuzia maziwa. Mkulima anapotaka kuuza maziwa yake kutoka shambani, analeta katika sehemu hii ili kumuuzia muuzaji ambaye atauzia wanunuzi watakapokuja kununua maziwa haya. Muuzaji huyo anaweza akapata faida nyingi kutokana na kuuza maziwa hiyo na kupata kujipatia ajira.

Maeneo haya yanaonyesha magari ambayo yamepakiwa. Magari haya ni ya kampuni tofauti. Inaonekana kuwa huenda wanataka wauze magari haya ama wamekuja kuchangisha pesa katika sehemu hii kwani watu wanaonekana kusimama kule kando na wanaoimarisha usalama wanaonekana kusimama pembeni pia.

Sehemu hii inaonyesha maeneo wanaundia magari , mabasi hayo yanonekana hayajakamilika kuundwa kwani kuna viti vingi ambayo haijawekwa , kuna vioo, kuna magururdumu na vitu vingine vingi. Sehemu inaonyesha kuwa watauza mabasi hayo na kuweza kupata pesa nyingi.

Pich hii inaonyesha ul ulinzi wa pikipiki. Unapolipia pesa fulani unaweza uka inapotokezea jamboa unaweza ukashughulikiwa na hiyo insurance kwani unapolipia unaweza ukasaidiwa wakati kuna janga ambalo limetokea kutokana na hiyo pikipiki yako.

Sehemu hii ni sehemu ya kuuzia vitu vya kiasili. Kuna shanga, kuna kipepeteo na vitu vingi. Inaonekana kuwa mtu huyu anayeuza anaweza akapata pato nyingi kutokana na mauzo ya vitu hivyo kwani ni vya bei ya juu.

Hapa ni kituo cha kuuzia maziwa. Kuna mteja ambaye yuko kando na kuna gari upande wake. Hapa unapokuja kununua maziwa unapewa maziwa ambayo yako sawa unapouza maziwa yako vilevile unaweza leta sehemu hii ili ukaweze kuuziwa.

Sehemu hii inaonyesha maeneo ya magari ambayo yamepakiwa magari hayo yaonekana ni ya kisasa kwani yote nambari yao ya usajili ni ya majuzi majuzi. Kuna mtu ambaye amesimama mbele yao kuonekana kuwa anaongelesha ambaye yumo ndani ya gari. Nyuma yao vile vile kuna watu ambao wamesimama na kuongea.

Kuna magari za rangi tofauti tofauti na za aina tofauti katika maegesho haya. Inaonekana kuwa ni pahali pa kuegeshea magari, magari yenyewe yanaonekana kuwa ni safi na ziko hali njema mtu anaweza akauza na kutumia kwa kutumia kwa shughuli mbali mbali za nyumbani.

Kuna mabunda la noti huku. Pesa hizo ni shilingi elfu moja. Zinaonekana kuwa ni nyingi sana kwani biashara imefanyika vizuri na mtu kuweza kupata pesa nyingi za kuweza kutumia katika siku zake za maisha.

Sehemu hii inaonyesha magari tofauti tofauti ambayo yamepakiwa ndani ya jumba fulani. Inaonekana kuwa magari hayo yataweza kuuzwa ili kupata pesa. Mnunuzi naye ataenda na gari hilo ili aweze kutumia katika usafiri na kusafirisha vitu vya aina tofauti.

Sehemu hii inaonyesha sarafu za shilingi ishirini na shilingi kumi. Zinaonekana kuwa ni mingi mno huenda mtu anataka kuziekeza kwa chombo cha kuekezea pesa ili atakapovunja aweze kupata pesa hizo zikiwa mingi na za kutumiwa kwa shughuli tofauti.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ni ya kisasa. Noti hii unaweza ukaitumia kununulia bidhaa zako za dukani ama ukanunulia mazao za shambani. Vile vile unaweza ukalipia karo za shule ama kutumia kwa kazi tofauti tofauti za kisasa za nyumbani.

Huku inaonyesha mabunda ya noti. Noti hizo ni za noti za shilingi elfu moja. Mama huyo ameshikilia na inaonekana kuwa anahesabu. Huenda anataka alipie kitu fulani ama huenda amepewa na mtu fulani ambaye alikuwa anauza kitu ama kununua kitu.

Sehemu hii ni ya kuuzia vitu vinavyotokana na mifugo kama ng'ombe. Hapa unapokuja kununua unaweza ukapata maziwa, kuna maziwa mala na kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukanunua kisha uende uitumie nyumbani kwako.

Inaonyesha magari ambayo yamepangwa magari hayo yamepangwa kwa namna inayopendeza. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti maeneo haya inaonekana kuwa ni safi ili mnunuzi anapotembelea kituo hiki aweze kufurahishwa na jinsi ambavyo magari haya yamepangwa na kupangika vizuri.

Sehemu hii ni maegesho ya magari tofauti tofauti ,kuna magari aina mingi , magari hayo yamepangwa kwa minajili ya kuuzwa ama ili iweze kuonekana vizuri, maeneo haya yanaonekana kuwa ni safi na za kupendeza mnunuzi anapo tembelea kituo hiki anaweza akafurahishwa na jinsi ambavyo imepangwa.

Hapa inaonyesha kuwa kuna uuzaji wa vitu vya ng'ombe kama vile maziwa. Hapa inaonekana kuwa ni sehemu safi ambayo mtu unaweza ukanunua maziwa yako na ikawa ni sawa. Kuna mnunuzi ambaye amekuja kununua maziwa anaonekana kufurahishwa na ununuzi wa maziwa yake.

Hii inanyesha trela ambayo inafanya kazi ya usafirisha wa magari. Kuna magari mengi no ambayo imebebwa kwa hiyo trela. Wakati unapobeba hiyo magari huenda ni za kuuzwa ama za kufanyia shughuli fulani. Mnunuzi anapoitisha gari huletewa kupitia kwa trela.

Sehemu hii inaonyesha pahali pa kuuzia magari. Mnunuzi wa magari anapohitaji gari, atatembelea kituo hiki na kujitafutia gari ambalo analihitaji mwenyewe. Magari hayo yaonekana kuwa yameegeshwa katika sehemu hiyo ili unapofika unaweza ukajichagulia gari ambayo unaipenda mwenyewe.

kituo hiki ni cha kuegesha magari, kuna magari haina hainati ambayo imepangwa katika sehemu hii inaonekane kuwa kuna shuguli tofauti tofauti zinazofanyika katika sehemu hii sehemu yenyewe inaonekana kuwa ni safi na hakuna takataka chini na magari yenyewe yinaonekana kuwa ni safi.

Sehemu hii inaonyesha magari tofauti tofauti ambayo yamepakiwa huku nje. Inaonekana kuwa kuna jengo refu kule nyuma yao. Magari hayo yanaonekana kuwa safi na maeneo haya vile vile yanaonekana kuwa ni maeneo safi sana.

Hapa inaonesha Gari ambalo linaonekana kua ni jipya, Gari lenyewe linaonekana kusimama kando ya jengo, Gari Hilo huenda linauzwa ama Nila mtu anayefanya maeneo Haya, maeneo yenyewe yanaonekana kuwa ni safi na yameimarishwa kutokana na vile yameundwa.

Sehemu hii inaonyesha magari kadhaa ambayo yamewekwa hapo. Kuna watu ambao wanasimama kando yake. Hema vile vile inaonekana kando yake kwani huenda kuna bidhaa ambazo zinauzwa pande hiyo ama kuna sokoni. Inaonyesha hema kadhaa kwani kuna kitu inaendelea mahali hapo.

Hapa inaonyesha ni sokoni. Kuna watu wa aina tofauti tofauti. Kuna bidhaa mbali mbali sokoni. Vile vile, kuna mti umemea hapo kando ambao ni mpapai. Sehemu hii inaonekana kua watu ni wengi mno. Mabati nayo, yanaonekana kua ni ya kitambo sanaa. Kuna vitu vya kubebea mizigo.

Hii ni onyo kwa watu ambao hawajakata huduma ambayo inaweza kuwazuia kutokana na ajali ambazo vinawakumba. Unapokata hiki kitu inaweza kusaidia hili wakati unapoumia utaweza kulipiwa pesa zote na kugharamiwa shughuli zote ambazo utazifanya.

Hili ni picha la gari ambayo ni ya kisasa. Gari hili linaonekana kuwa ni la bei ya juu limeegeshwa kaika chumba hiki. Chumba hiki vile vile kinaonekana kuwa ni safi mno. Maeneo haya ni safi na hivyo gari linaonekana kuwa ni la kuuzwa. Muuzaji atakapo kuja kununua atafurahishwa kwani kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza.

Hapa ni sokoni kuna vitu vingi vinavyouzwa na kununuliwa katika sehemu hii. Watu wanaonekana kuwa ni wengi mno kuna wale wamepanga vitu vyao ili iweze kuvutia macho ya wanaoona vifaa hivyo. Kuna wale ambao wamejifunika miavuli na kuna wale ambao wamejiwekelea sweta usoni.

Hapa inaonyesha maduka mbalimbali. Kuna maduka ambayo yamepangwa katika sehemu hiyo na kunaonekana kuwa na chumba cha kupikia vilivile. Unapohitaji chakula unaweza kuja sehemu hii ukanunue na kisha kuikula. Sehemu hii inaonekana kuwa ni chafu kwani kuna uchafu ambao umetapakaa hapo chini na kuonekana kuwa watu ni wengi.

Inaonyesha pesa za elfu moja na pesa za shilingi hamsini. Mtu huyu ameshikilia pesa huenda anataka kununulia kitu ama huenda amepewa pesa hizo kutoka kwenye benki.

Hapa inaonyesha pesa, kuna pesa za shilingi elfu moja. Pesa hizi zinaonekana kuwa zitatumika kununulia kitu ama muuzaji anaweza kupewa pesa hizo. Inaonyesha kuwa kuna kubadilishana pesa mahali hapa.

Hapa inaonyesha kuna shughuli flani ambayo inafanyika kule nyuma ya magari, kuna magari yanayoonekana kuwa yamepakiwa sehemu hii ya kupakiwa magari, kuna watu wawili ambao wananong'onezeana na kuna yule ambaye amevalia sare za kuonyesha kuwa yeye anachunga hali ya sehemu hii.

Hapa inaonyesha mabunda la noti. Noti hizo ni za shilingi elfu moja. Zinaonekana kuwa ni mingi mno. Huenda ni za kufanyia biashara ama za kununulia kitu fulani ili aweze kutumia na kufanyia jambo ama kazi tofauti tofauti za nyumbani.

Hapa inaonyesha sehemu ya kuuzia bidhaa mbalimbali. Kuna parachichi, kuna ndizi, kuna machungwa, kuna kila aina ya matunda. Inaonekana kuwa ni sokoni, kwani mnunuzi anakuja kujitafutia kile ambacho anahitaji akaweze kuchukua nyumbani kwake. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi.

Noti hizi ni za shilingi mia tano inaonekana kuwa imepigwa picha ama ni noti asili. Noti hii inaweza ikafanya kazi mingi sana kwani unaweza ukatumia kununulia kitu ama ukaweza kumpea mkulima ili naye akaweze kukupea kitu fulani unachohitaji kwenye shamba lake.

Hapa inaonyesha kuna picha ya watu wawili, mmoja anampa mwenzake kifunguo cha gari, hapo inaonekana kuwa walikuwa wanaelewana kuhusu malipo ya pesa na kwa hivo mwenzake amempa mtu huyu hela ili akaweze kumpa gari lake, hivyo kuna mnunuzi na muuzaji.

Hapa inaonyesha maeneo ya biashara. Kuna nyanya, kuna parachichi, kuna machungwa, kuna ndizi, kuna wanunuzi na pia kuna wale ambao wanauza. Biashara hii inaonyesha kuwa uchumi inapanda na watu wanaweza kunong'onezeana juu ya biashara.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza ndizi, nyanya, karoti, mahindi, mboga na viazi. Kuna watu wengi wanaonekana kutembea katika sehemu hii kwani wananunua vitu na kuuza. Hapa ni sehemu safi na uwe unaweza kununua vitu ambavyo unavyohitaji kutumia kwa nyumba.

Sehemu hii inaonyesha usafirishaji wa vitu mbali mbali. Huku kuna usafirishaji wa gari, inaonekana kuna lorry ambayo inabeba gari ambayo inabebwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Huenda wanataka waende wauze ama wafanye biashara tofauti kuhusiana na hayo.

Kunaonekana mkono ambao imeshika bunda la noti. Noti hizo ni za elfu moja. Pesa hizo ni nyingi sanaa. Inafanya kazi tofauti tofauti, unaeza ukailipia karo, unaeza ukanunulia vifaa sokoni, unaeza ukanunulia vitu mingi kama matumizi ya nyumbani.

Sehemu hii ni sehemu ya sokoni inaonyesha viazi kadhaa. Kuna viazi vitamu ambavyo vinaonekana vimepangwa kando. Kuna viazi na viazi venyewe ambavyo vinaonekana kupimwa kwenye vikundi tofauti tofauti, na inonekana kua mazao haya yalikua mengi sanaa.

Hii ni ya kulipia riba. Unapolipia riba hii unaweza uka ukawa umelipia biashara yako ama kazi ambayo unaifanya, hii ni inatokana na pesa za serekali ambazo unapeana kule ili uweze kufanya kazi ambayo unaendelea kufanya.

Sehemu hii inaonyesha kituo cha kutengenezea mabasi ya shule, mabasi hayo hayajekamilishwa yanaonekana bado yanashughulikia huenda ni sehemu ya kutengeneza na kupaka rangi mabasi za mashule tofauti sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ambayo shughuli nyingi zinafanyika.

Hapa ni sehemu ya kuuzia bidhaa tofauti. Kuna viketi tofauti tofauti za rangi tofauti. Vile vile kuna toweli ambayo imeanikwa hapo kando kuonyesha kuwa huenda ususi inafanyika sehemu hii. Kuna nywele ambazo zinauzwa hapo kando na nywele hizo ni mingi mno.

Kuna magari aina tofauti kuna gari moja ambalo linaonekana kua ni gari jipya na gari lengine kando yake vile vile linaonekana kua jipya huenda wanafanya maonesho ya magari hayo au wanapiga bei magari hayo ili waeze kuyauza

Huku inaonyesha magurudumu ya magari tofauti. Magurudumu hayo yanaonekana kuwa ni mapya. Yanauzwa ili yaweze kutumika na wanaoendesha magari tofauti tofauti. Wakati tunapouza magurudumu haya tunaweza kujipatia pesa za kufanyia kazi tofauti.

Kuna ndizi tofauti mahali hapa. Kuna ndizi ambazo zimeiva sana na kuna ndizi ambayo bado imeiva na inaweza ikauzwa sokoni na kujipatia hela. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimetoka kwa mkulima kando yake kuna mayai ambayo yametoka kwa mkulima. Vile vile anaweza kuziuza na kupata hela.

Hapa inaonyesha kizuizi kwa mtu wa tatu. Kukipatikana na ajali, mtu ambaye amepata ajali anaweza kashughulikiwa kutokana na hiyo huduma. Unapolipia kila mwezi unaweza kuilinda wale ambao watasafiri kwenye gari hilo.

Hapa ni maeneo ya kufanyia biashara. Kuna matunda tofauti tofauti ambazo zinauzwa katika sehemu hii. Kuna nyanya, kuna parachichi, kuna ndizi, kuna malenge na vitu vingi. Wauzaji wanaoenekana kuwa wanapata hela kutokana na mauzo yao, wakulima nao wanaleta mazao zao za shambani sehemu hii.

Picha hii inaonyesha wanunuzi na wauzaji wa mboga, inaonyesha mboga kwa wingi imeletwa sehemu hiyo ili waweze kuuza, kuna watu ambao wanatembea na kuna wale ambao wamekuja na magari yao, huenda waliziletea mizigo hiyo ama wanataka kununua kisha waweke kwenye magari hayo.

Sehemu hii inaonyesha maegesho ya magari tofauti. Kuna magari kadhaa ambayo yamepakiwa katika sehemu hii. Nyuma ya magari haya kuna neti ambayo imepandwa na kuchongwa yakawa yamemea vizuri na kwenda juu. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi kwani hakuna takataka chini yake.

Sehemu hii ni ya kuuzia maziwa kuna wale watu ambao wamekuja kununua maziwa wanaonekana kuwa ni wengi. Hapa kuna pahali pa kunawia mikono na kuna wale watu ambao wanaleta maziwa yao ili wauze katika sehemu hii ya kuuzia maziwa.

Sehemu hii ni ya kuuzia maziwa, mnunuzi unapotembelea kituo hiki unaweka pesa ambazo unahitaji na kisha unabonyeza kitufe flani ili maziwa ijitokeze, unaenda na chupa yako alafu unaibonyeza na maziwa inaanza kutiririka. Hapa hakuna mtu ambaye anaweza kukupimia kwa kutumia jagi ama kipimo tofauti.

Hii ni usafirishaji wa magari kutumia trela. Trela hiyo inaonyesha kuwa anabeba magari hayo ili kuenda kuyauza. Usafirishaji huu ni wa umbali sana kwani unasafirisha kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ili iweze kufika sehemu hiyo ikiwa katika hali sawa.

Huko kuna malenge tofauti, kuna malenge aina tatu, malenge hio ni chakula cha kiasili, na malenge inatumika kwenye magonjwa tofauti tofauti ambayo yanashika binadamu, unapokula malenge haya, tumbo yako inaweza kulainika na kukosa kushikwa na magonjwa.

Hii ni picha ya gari, gari hili linaonekana kuwa ni safi na nambari yake iko mbele yake. Gari hili ni gari la rangi nyeupe, limeegeshwa katika sehemu hii huenda mwenyewe ametembea ama ametoka kwenda kushughulikia kitu fulani.

Hapa inaonyesha mnunuzi ambaye anapewa kifunguo cha gari. Inaonekana kuwa wamekubaliana kununua gari hiyo, na kwa hivyo mwenye gari anampokeza mnunuzi ufunguo wa gari ili aweze kumiliki gari hilo.

Inaonyesha gurudumu la gari, gari hilo linaonekana kuwa limepakiwa kando, kwa sehemu ambayo wanaweka, wanaegesha magari. Gurudumu hilo linaonekana kuwa bado ni jipya na halina kosa yeyote inaonekana kuwa ni safi.

Sehemu hii ni ya kuuzia bidhaa kuna bangili, kuna saa ya mkono, kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa katika picha hii. Inaonekana kuwa muuzaji anauza vitu zake kwa kutembeza na vile vile anangojea wanunuzi waje wamnunulie vifaa hivyo.

Huku ni sokoni. Kuna watu ambao wananunua na kuna wale wanauza, kuna nguo ambao zimewekwa hapo kando ili wanunuzi waweze kuona na kupendezwa nazo na kununua. Biashara inasaidia katika kazi nyingi.

Hii inaonyesha matumizi ya simu, kulipia, kutuma kutoa na kununua credit kwa simu yako. Picha hii inaonyesha kuwa mtu unaweza kutumia simu yako kufanyia kazi nyingi, kwani hakuna kutembelea kituo cha kusaidiwa ili uweze kutoa pesa zako.